Kundi la watu waliovaa sare za mchezo za rangi nyekundu na kijani, wakishikilia hudi mkubwa ya kuonyesha zawadi au msaada wa kifedha. Inaonekana ni timu ya mchezo au kundi iliyopata msaada au tuzo kutoka kwa mashirika mbalimbali.

Mwanamke wa kike wa Kenya akiwa kwenye kiti cha magurudumu anaonekana akishindana kwenye uwanja wa mbio wa mzunguko anaonekana makini na mwenye azma kubwa katika mchezo huu wa paraathletics .

Jengo la ghorofa nyingi lililojengwa kwa mchanganyiko wa matofali na zege ,jengo lina madirisha mengi na linaonekana kuwa na urefu wa aghalau ghorofa tatu, mbele ya jengo kuna miti mindogo ya kivuli na dalili ya taa ya barabarani.

Wachezaji wawili wenye ulemavu wakicheza mpira wa mguu kwenye uwanja wa mtaani. Wote wana viungo vya kutembea, vinavyowasaidia kusegea huku wakifurahia mchezo.

Ina ujembe wa kutia moyo unaoelezea tabia nzuri zinazotarajiwa ndani ya chumba cha masomo. Ujumbe huu unasema karibu kwa lugha ya kiingereza.

Mwanariadha aliyevaa rangi nyekundu amekaa kwenye kiti cha magurudumu akifanya zoezi za kurusha fimbo ndefu. Kuna watu kadhaanyuma wakimtazama, hiyo inaonyesha usaidizi na ushirikiano kwa wanariadha wenye ulemavu.

Ukurasa wa kitabu kinachoonyesha magari na jinsi wanavyotumika . Gari lililopo juu ni lori, maandishi yanasema. Gari ya pili ni gari moshi, maandishi yanasema hii ni gari moshi. Garimoshi linaegemea kwenye reli.

Kurasa mbili za kitabu cha kiada kwa watoto labda cha somo la afya au elimu ya juu kurasa ya juu lina mchoro ya watu wakiosha nguo pamoja yakiambatana na maandishi yanayoyatoa maelekezo ya usafi.

Kundi la wanariadha wakiendesha mazoezi kwenye mtaa wa mbio wanaonekana wakiwa katika mpangilio wa kukimbia mmoja wao akiwa amevaa shati nyekundu, mwingine amevaa shati ya blue na mmoja akiwa na sare ya kitaifa kenye rangi nyekundu na nyeusi

Bango la kielimu darasani lenye saa ya mfano, iliyochorwa kwenye karatasi nyekundu. Saa hiyo imetumika kufundisha namna ya kusoma muda kwa kingereza.

Ratiba ya msomo ya shuleni iliyo wekwa ukutani, ratiba hii inaonyesha majina ya masomo mbalimbali yaliyoandikwa kwenye jedwali kulingana na siku za wiki na vipindi tofauti.

Mashindano ya mbio za mwendo mrefu ambapo mchezaji wa Kenya anayevaa sare nyekundu na kofia ya kijani. Anaonekana akishinda akionyesha ishara ya ushindi kwa mikono yake juu, wachezaji wengine kutoka mataifa tofauti wako nyuma yake.

Jengo la kisasa lenye sakafu mbili. Jengo limejengwa kwa matofali na limepambwa kwa rangi ya majano na kahawia. Kuna mtaa mzuri mbele ya jengo lenye mimea ya kijani na miti kidogo katikati.

Kifaa hiki ni kabakabati lenye milango miwili ya rangi nyeusi, likiwa limewekwa katika chumba chenye sakafu ya taili. Kabati hii inaonekana kuwa ni sehemu ya kuhifadhi vifaa vya elektroniki au kompyuta zilizopo mezani pembeni. Kabati lina makurudumu kwa urahisi wa kusonga kusogea mahali popote.

Mtu mwenye ulemavu akiwa kwenye mtumbwi wa aina maalum, kwa ajili ya michezo ya maji. Kando yake kuna kiti cha magurudumu kinachoashiria kuwa anatumia kiti hiki kwa usafiri.

Sehemu ya nje ya nyumba yenye bustani yenye majani yaliyochongwa vizuri. kuna njia ndogo ya matofali inayoelekea kwenye nyumba yenye rangi ya chungwa. Miti na ukuta ya mawe unaunda mipaka ya eneo hili.

Samuel Muchai kulia akiwa anamwongoza Wa Kevin Kikhumba kushoto, wakiwa kwenye mbio za para athletics . Samuel ni mkenya anayeshindania kwenye tukio la mbio ya mita elfu tano.

Mwanariadha wakuogelea akiwa ameshika ukuta wa mbwawa,. Anaonekana amekamilisha mbio au mazoezi ya kuogelea na yuko katikati ya hali ya kupumuzika au kutafakari. Mwanariadha huyu amevaa kofia ya kuogelea, Anaangalia upande moja kwa makini.

Watoto watatu wanacheza kuruka kamba uwanjani. Msichana mmoja ameshika kamba upande mmoja, mwingine upande wa pili na mvulana anaruka katikati. Ni kitabu cha somo la Kifaransa, darasa la nne, kilichochapishwa na Longhorn .

Kifaa kilicho juu ya sehemu ya rafu au dari, kinaonekana kuwa ni mkusanyiko wa karatasi au kitabu kilicho wekwa kwa mpangilio, hali ya ukuta nyuma inaonekana kuwa ya rangi buluu au kijani hafifu na sakafu ni ya tiles ya rangi ya beigi

Ukutani kumeandikwa herufi ya alfabeti pamoja na sentesi za mazoezi. Hapa kuna sehemu ya herufi za alfabeti ikiwa imeandikwa 'a,ba, cha, da' na sentesi kadhaa zilizoandikwa kwa mkono kwenye ubao mfupi.

Wanariadha wawili wa Kenya wakisherekea wakiwa wamevaa mavazi ya michezo yenye rangi ya kijani kibichi na nyekundu. Wanashikilia bendera ya Kenya. Katika maandishi ya picha inataja jina la mwanariadha mmoja Nancy Chelangat Koech ambaye ni mkenya anashiriki katika para athletics .

Sehemu ya ndani ya ukumbi wa mikutano au ukumbi wa chakula ambapo kuna meza zilizopangwa na viti vya plastiki za rangi nyeupe. Ukumbi huu una sakafu ya tiles na ukuta wa rangi ya njano.

Mashindano ya riadha kwa watu wenye ulemavu wa kuona yakiendeshwa katika mashindano ya Rio, mwanariadha wa upande wa kulia aliyevaa kitambaa cha kijana machoni ni Koech. Anaonekana akiongozwa na muongozi wake wa kushoto waliounganishwa kwa mambo, kwa kamba mkononi.

Mbio za para-athletics ambapo mtu mmoja amevaa kitambaa cha macho na mwingine amevaa viatu vya rangi ya njano na nembo ya guide , kwa shati yake, akimsaidia mashindano na mwenye ana nembo ya Kenya na jina Kimani.

Kitabu cha Longhorn Computer Sciene cha darasa la saba kimewekwa juu ya meza ikiwa na jadala ya bluu na picha ya mkono kwa glovu ukifanya majaribio ya kielektroniki. Sakafu ya ya viakae na vianyanya vinaonekana chini.

ukurasa wa kitabu Cha kiswahili ufundisha matumizi ya hifadi na hiyari. ukurasa huu unapicha nne nye mayelezo mafupi yanayofundisha tofauti kati ya hifadi na hiyari kutumia mifano.

Darasa lenye viti na meza zilizopangwa vizuri. Kuna ubao mweupe mbele na kompyuta kadhaa pembeni karibu na madirisha yenye pazia ya rangi ya machungwa.

Mshindani waa mbio akimsaidia mwingine aliyepata ajali au kuanguka wakati wa mashindano ya mbio uwanjani. Mshindani anapoongea naye kwa huruma na msaada.

Jalada la kitabu cha masomo kwa darasa la pili na kinahusiana na shughuli za mazingira. Jalada linaonyesha picha za nyanya, chungu, visima na wanyama mbalimbali kama umbwa na kuku.